Mashine inayosaidia kutoa pesa ikiwa na maandishi yanayoashiria upatikanaji wa huduma muda wote. Pembeni yake kuna pikipiki kadhaa zilizoegeshwa zikionyesha wateja waliopo karibu au wanaotumia huduma hiyo.

huduma za kifedha kwa njia ya simu, picha ya bango ya matangazo kutoka benki ya Stanbic inaonyesha mkono wa binadamu ukishikilia simu yenye programu ya benki hiyo ikiwa wazi. Skrini ina ujumbe unaouliza iwapo mtumiaji atajiunga na mtandao wa wazi wa intaneti na kitufe cha kujiunga.

Tangazo la benki linaloonesha ujumbe unaohaamasisha matumizi ya simu, katika kufanya miamala ya kifedha, picha inanembo ya benki upande wa juu na maandishi yanayohimiza uhuru kutumia Simu kwa urahisi popote na wakati wowote.

Ndani ya klabu ya usiku yenye nguzo na rangi mbalimbali watu wanacheza kwa shauku kulia na mdundo unapigwa na, DJ wenye ujuzi, DJ yuko nyuma ya kontena la kuendesha mziki akichanganya nyimbo na kuhamasisha watu waliokusanyika.

Baa ya ndani yenye wateja walioketi kwenye kaunta wakifurahia vinywaji. Kaunta imepambwa kwa chupa za bia na glasi huku muhudumu akiwa nyuma ya kaunta akihudumia wateja, rafu ya nyuma imejaa chumba mbalimbali za vileo na kuna jokofu la kuhifadhi vinywaji baridi

Kwenye baa ya kisasa mhudumu wenye ujuzi amesimama nyuma ya kaunta, akitengeneza kikombe cha kileo. Nyuma yake kuna rafu zenye mpangilio mzuri, wa vilevi vya aina mbalimbali.

Meza ya baa yenye chupa tatu za bia, za kijani ya glasi zimepangwa mezani, juu ya kitambaa cha njano. Nembo na maandishi yake huonyesha machaguo mbalimbali ya vinywaji, vinavyopendwa na wateja wa mtaa. Mazingira ya nyuma yanaonyesha watu walioketi, wakihusishwa na tukio la kijamii au burudani.

Sehemu ya burudani ambapo watu wamekutana kwa ajili ya vinywaji, mazungumzo na kupumzika. Mazingira ya baa huonyesha usanifu wa kuvutia, taa za kupendeza na mpangilio unaoalika wateja kwa starehe.

Safu ya magari madogo ya abiria, yameegeshwa kwa mstari mmoja mbele ya jengo lenye nembo ya kampuni, likionyesha mpangilio rasmi wa biashara ya usafiri au uuzaji wa magari hayo.

Magari ya kisasa yaliyopangwa kwa mstari, kwenye karakana ya kisasa au duka la huduma za magari, mandhali ya ndani kuna mwanga wa kutosha na sakafu iliyotunzwa.

Sehemu ya biashara ya magari, ambapo magari ya kisasa yamepangwa kwa ustadi wa kuvutia. Eneo hili linatoa mwonekano wa kibiashara unaovutia wateja, na kuonyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa. Magari ya rangi ya kijivu yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja liking'aa na kuakisi mwanga wa Dari.

Maonyesho ya ndani ya gari ambapo tunaona gari la kisasa viti vya mbele vimefungwa kwa kitambaa cha kijivu na nyeusi vikiwa safi na vyenye nafasi nzuri ya kukaa dashibodi ina usukani pia na sehemu za udhibiti wa hewa taa na radio

Duka la magari ya hyundai limezungukwa na uzio wa chuma na lango la kuingilia. Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye nembo ya hyundai pamoja na bendera nyeupe yenye nembo hiyo upande wa kushoto., mbele ya jengo kuna gari la njano.

Magari matatu ya kifahari yaliyopongwa kwa umaridadi kwenye jumba la mauzo, magari hayo yana rangi za kuvutia kama nyeusi na samawati iliyokolea, yanavutia macho kwa muundo wake wa kisasa na usafi wa mazingira ya eneo hili, mandhari ya ndani ni safi na yenye mpangilio mzuri yakionyesha hadhi ya biashara ya kisasa ya magari.

Ndani ya duka la wauzaji wa magari, magari mawili mazuri yamewekwa kando, yakitazamana. Magari hayo yanang'aa chini ya mwanga mkali wa siku, yakionyesha muundo wake mzuri na rangi zake zilizopambwa kwa ustadi, ili kuvutia wateja .

Ndani ya jengo la kisasa leneye sakafu safu na poo la gari lenye shunghuli za ujasiliamali ambapo magari yamepagwa kwa mstari, hasa malori madogo meupe yakionyesha kwa wateja wanayoyatembelea .

Mashine ya kisasa ya maziwa, imewekwa nje, ikiwa na nembo na maelezo yanayoielezea jinsi ya kutumia, mteja mmoja ni mwendesha bodaboda akiwa amesimama karibu na mashine, kuna mwanamke na wateja wengine pia, wakiwa na vyombo vyao vya kuhifadhia maziwa, wakisubiria kwa utaratibu.

Watu wawili wakishirikiana kuweka mashine ya kisasa ya upimaji wa maziwa, katika duka kubwa la kisasa. Mmoja anashikilia mashine imara, wakati mwingine anakuwa anahakikisha mashine imesimama wima.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa imewekwa ndani ya duka, wateja huja na vyombo vyao kama chumba au mitungi kuchota kiasi wanacho hitaji, huduma hii ni njia ya kisasa ya kuhakikisha watu wanapata kwa bei nafuu na kwa kiwango kinachotakiwa bila ya kupoteza ubora wake.

Duka la kisasa la bidhaa la bidhaa za maziwa, safu zake zimepangwa na bidhaa mbalimbali za maziwa, kama vile; maziwa ya freshi na maziwa ya mgando, mteja ambaye ni mtoto mdogo akipita akichagua bidhaa anayotaka.

Mashine mbili za kisasa kuna mashine ambayo hutumika kuuza maziwa, kwa mfumo wa kujaza mwenyew eambapo mteja anaweka chupa, na kuchuckua kiasi anachotaka kwa bei nafuu.

Mashine ya kisasa ya usambazaji wa maziwa, imewekwa katika eneo la wazi na picha ya ng'ombe wakilishwa majani. Mashine hii hutoa maziwa yaliyochakatwa kwa usafi na kuwekwa tayari kwa wateja kuchukua moja kwa moja, kwa kutumia vifaa vyao walivyokuja navyo.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, aina ya Milk ATM. Mashine hii imewekewa kikombe cheupe mahali pa kuchotea maziwa na pia ina sehemu ya kuingiza nambari au kiasi kinachotakiwa na mteja.

Mwanamke akiwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa, akimimina maziwa kutoka kwenye chupa kubwa kwenda kwenye chupa ndogo kwa kutumia funeli ya samawati, hii ni ishara ya kupima na kugawa maziwa kwa wateja.

Duka la kisasa la bidhaa za maziwa, mashine imesimikwa kwa ajili ya kuwahudumia wateja kwa haraka na kwa usafi. Mashine imewekwa iwe na paneli ya kidijitali na bomba la kujazia maziwa moja kwa moja kwenye chupa ya mteja.

Sehemu ya manunuzi ya maziwa ukikaribishwa na mlango wa chuma wa rangi ya samawati unaoashiria maneno kama maziwa au maziwa ya mtindi. Ukuta umepambwa na picha za ng'ombe na bidhaa za maziwa ukiweka mazingira yanayovutia wakazi wanaotafuta lishe safi na tamu.

Duka kubwa la bidhaa za maziwa, linalojulikana kama mlima kenya, mandhali yake ya nje ni ya kuvutia, likiwa na nembo kubwa na ya kisasa, inayotambulika kwa urahisi na wateja, jengo ni pana, likiwa na maandishi makubwa, kuta zake ni safi na zenye rangi angavu ya samawati.

Kijana amesimama pembeni ya mashine ya maziwa iliyo nje ya duka. Mashine imechorwa kwa rangi ya kuvutia ikiwa na picha ya ng'ombe na maneno kama maziwa kwa ajili ya kutumia. Ikiashiria ubora wa maziwa yanayouzwa.

Mtoto mdogo wa kiume aliyevaa sare za shule amesimama ndani ya duka la kisasa la maziwa, akiangalia rafu zenye bidhaa mbalimbali za maziwa alitaka kuchagua bidhaa anayoipenda kwa ajili ya matumizi.

Duka la maziwa lenye mandhari safi na kuvutia, mwanamke anayeingia ndani ya duka hilo kwa ajili ya kununua bidhaa za maziwa kama: siagi, mtindi au maziwa freshi, mlango uko wazi na mazingira yanaonyesha biashara inayojali usafi na wateja wake.

Duka dogo la mtaa linalouza bidhaa za maziwa, duka limepambwa kwa picha za samawati. Ambamo tunaona picha kama maziwa mtindi, siagi na bidhaa nyingine za maziwa. Kushoto kuna mashine ya kisasa, ya kutoa maziwa yenye nembo za ngombe, na sehemu za kuchota maziwa .

Kundi la watu linakusanyika karibu na mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa wakisubiri kwa uvumilivu ili kupata maziwa safi, watu wawili waliovaa koti za maabara za rangi nyeupe wamesimama pembeni ya mashine wakisimamia utendaji kazi na kuwasaidia wateja pale watakapohitaji.

Duka la bidhaa za maziwa, ambapo muuza bidhaa ni mwanamke amevaa gauni jekundu na barakoa ya uso ya samawati. Amesimama akisubiria wateja kwa ajili ya kuuza bidhaa yake hiyo ya maziwa.

Ndani ya duka la kisasa lenye mtindo mzuri na safi, mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa ipo kwa ajili ya matumizi. Mteja anakaribia mashine hiyo ili kupata maziwa yaliyo safi kwa urahisi kwa njia ya kutumia kadi au malipo ya simu.

Mfanyakazi aliyevaa koti jeupe lenye nembo ya "Daima", anapanga kwa umakini pakiti za maziwa na vinywaji vya mtindi kwenye jokofu la duka la rejareja. Safu za bidhaa kutoka chapa maarifa kama "Daima", zinapangwa vizuri zikiwa na rangi angavu kama kijani.

Nje ya duka dogo la bidhaa za maziwa lenye bango lililoandikwa kua wanauza maziwa. Kuna mwanaume mmoja amesimama pembeni ya mlango wa duka hilo, nyuma yake kuna dumu la njano duka hio lina huduma ya kisasa ya utoaji wa maziwa kwa njia ya mashine.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa ambayo wateja wanaweza kutumia kadi au malipo ya simu kununua kiasi wanachotaka cha maziwa safi yaliyohifadhiwa ndani ya mashine hiyo, nje ya mashine hiyo kuna picha ya ng'ombe ikionyesha usafi na radha halisi ya maziwa hayo.

Mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja kwa wateja, inahifadhi maziwa kwenye tenki za baridi ndani ya mashine ili kuweka maziwa kuwa freshi. Wateja wanakaribia mashine na kutumia kadi au malipo ya simu kuchagua kiasi cha maziwa wanaochotaka.

Mashine ya kuuzia maziwa kwa mtindo wa moja kwa moja, mashine hii imepambwa kwa picha za ng'ombe na chupa za maziwa ikisisitiza kuwa bidhaa inayotolewa ni maziwa safi yenye usalama wa kiafya na ubora wa wateja.

Duka la bidhaa za maziwa lenye sehemu ya kukaa ambapo watu wameketi mezani wakifurahia vinywaji vya maziwa, kwenye meza kuna kopo la maziwa pamoja na vikombe vya kunywea ambapo vinaonyesha kuwa maziwa hayo yanagawiwa au kunywewa papo kwa hapo.

Mashine ya kuuza maziwa iliyowekwa katika eneo la wazi, ambapo wateja hujaza maziwa moja kwa moja kwenye chupa au mitungi yao. Mashine hiyo ina sehemu ya kudhibiti kiasi cha maziwa kinachotolewa na mara nyingi huonyesha bei, kiwango cha joto na usafi wa bidhaa.

Duka dogo la kijijini liliitwalo "MIKUNGUNI MILK BAR", lenye milango ya samawati na muundo wa mawe uliyozungushwa ukingo mweupe. Mlangoni kuna mtu aliyevaa kofia nyeupe na eproni ya bluu, akisimama ndani ya duka hilo.

Mashine ya usambazaji wa maziwa, imesimama nje ya duka, ikiwa ina maandishi yanayohamasisha matumizi ya maziwa freshi na salama kwa bei nafuu; kuanzia shilingi kumi tu. Mashine hii ya kisasa imetengenezwa kwa chuma, na ina sehemu ya kutoa maziwa pamoja na sehemu ya kuendesha malipo kwa njia ya kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la mauzo, kuna mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa iliyosimama mbele ya rafu za bidhaa mbalimbali. Mashine hiyo inatumia mfumo wa kidijitali kwa ajili ya ununuzi wa maziwa, ambapo mteja huongeza kiasi anachotaka.

Duka la maziwa linalotoa huduma ya maziwa safi na maziwa ya mgando kupitia mashine za kisasa, mazingira ya duka ni safi na yenye kuvutia yakionyesha huduma bora za lishe kwa jamii.

Ujasiriamali katika jengo jeupe lenye maandishi, kuonyesha kwamba hiyo ni sehemu ya kisasa ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya mashine. Ukuta una michoro ya ng'ombe na pia una mchoro wa chupa ili kuongeza mvuto wa biashara hiyo.

Duka dogo la bidhaa za maziwa linalotoa aina mbalimbali za bidhaa, kama vile maziwa freshi na maziwa ya mtindi. Nje ya duka hilo kuna mteja anayesimama kwa furaha, akionyesha kuridhika na huduma hizo.

Mashine ya maziwa maarufu kama "milk ATM" iliyowekwa ndani ya kiwanda kidogo, mashine imewekewa sehemu ya kudhibiti kiasi cha maziwa kinachotolewa, na sehemu ya kupokea maziwa kwenye chombo cha mteja, mtu mmoja amesimama pembeni ya mashine akishika au kuifungua mlango wa mbele.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa yenye mabango yaliyoandikwa maziwa freshi, inayotumia tekinolojia ya kisasa ya uuzaji ambapo watu huandika kiasi wanachotaka wakija na madumu ili kuhudumiwa maziwa hayo.

Duka la maziwa lenye maandishi yanayoonyesha kuwa linauza maziwa safi, duka hilo linahifadhi maziwa huku wateja wakihudumia moja kwa moja, maziwa hayo huenda yakawa ya ng'ombe maana kuna picha ya ng'ombe kwenye mlango.

Duka dogo linaloitwa kieni daili prodaktizi likiwa na bango lenye picha ya ng'ombe linaloashiria huduma za bidhaa za maziwa zenye afya, juu ya mlango wa duka kuna alama ya kijani ikidokeza wazi kuwa hapa ni mahali pa kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa moja kwa moja hii imewekwa skrini ya kidijitali, inayowezesha wateja kujichotea kiasi wanachotaka cha maziwa kwa bei nafuu, maandishi yanaonekana hapo mbele ya mashine hiyo.

Duka dogo la maziwa linatoa bidhaa za maziwa safi kutoka kwa wakuma ndani wanatoa bidhaa kama maziwa safi mtindi duka safi na linakalibisha wateja.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa imesimama kwa ufahari ikiwa na picha ya mtoto akinywa maziwa na ng'ombe. Picha hizo inaonyesha ubora na usafi wa maziwa hayo yatolewayo na hiyo mashine.

Duka la maziwa, sehemu ya huduma kwa wateja lipo karibu na mlango wa kuingia. Ambapo watu wawili wamesimama nje wakijiandaa kuhudiwa. Pembeni kuna jokofu lenye aina mbalimbali za bidhaa za maziwa kama maziwa safi, mtindi; zilizopangwa kwa mpangilio.

Duka kubwa la kisasa linalouza samani. Ndani ya duka hilo kuna samani mbalimbali kama vile: viti, meza, makochi. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia, mlango na madirisha ya vioo, huruhusu mwanga mwingi kuingia, na kufanya bidhaa zionekane kwa uwazi.

Samani, zilizotengenezwa na mwenyewe, karakana ya duka la mtaa. Kuna meza ya mviringo, ya mbao, yenye kung'aa kwa rangi ya kahawia. Imezungukwa na viti vinne vilivyotengenezwa kwa ustadi wa kisanaa.

Duka la samani la ndani ambapo vitanda magodoro na mito, vimepangwa kwa ustadi ili kuonyesha aina mbalimbali za bidhaa kwa wateja. Mandhari ya ndani inaongeza mvuto wa bidhaa kuna chaza kupendeza sakafu safi na mpangilio unaoridhisha uchaguzi.

Wafanyakazi wawili wakifanya kazi katika farakana ya useremala wakinoa mbao kwa kutumia mashine au vifaa vya mkono, hii ni hatua ya awali ya utengenezaji wa thamani kama meza, viti, makabati au vitanda.

Duka la kisasa la thamani lililopangwa kwa ustadi na muonekano wa kuvutia. Ndani ya duka kuna sofa, viti, meza za kahawa na rafu zilizowekwa kwa mpangilio safi. Zimo pia mazulia ya mapambo na miti ya ndani.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la samani, mpangilio wa sebule uliowekwa kwa uzuri, kuonyesha miundo ya kisasa zaidi. Muonekano huo unajumuisha sofa laini, viti vizuri pamoja na meza.

Ukumbi mpana na wenye mwangaza wa kisasa uliojaa vitanda vya aina mbalimbali na ukubwa mbalimbali. Kila kimoja kikiwa na godoro lake, mito, na mashuka; vilivyopangwa kwa mvuto wa kibiashara. Safu zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Eneo la biashara ya samani, ambapo mtu mmoja anachunguza sofa zilizopangwa nje. Zikiwa na rangi mbalimbali kama nyeusi, kijivu na kahawia. Sofa hizo zimewekwa kwenye uwanja wa maonyesho, nje ya duka.

Funichaya nyumbani, aina ya meza ya mviringo ya mbao, pamoja na viti vinne vya mbao, vilivyopangwa vizuri kwenye eneo la nje. Furniture hii imewekwa juu ya sakafu ya mawe ya kupangiliwa, karibu na barabara yenye magari, kama lori na pikipiki.

Bidhaa za nyumbani na samani. Sofa ya kijivu yenye sehemu za kukalia imeweka nje juu ya kokoto, ikiwa na mito mitatu ya mapambo yenye michoro na rangi kama: manjano, samawati, na nyeupe. Sofa hiyo imetengenezwa kwa kitambaa kizuri na kwa ustadi.

Duka la mtaa linalouza thamani mbalimbali zikiwa zimepangwa nje ya jengo, kuna: makochi, magodoro na viti vya plastiki vilivyowekwa kwa mtindo wa kuonyesha bidhaa kwa wateja. Jengo la nyuma lina mlango ulio wazi na bango lililo juu yake likionyeshwa kuwa ni sehemu ya biashara ya thamani.

Duka la samani lenye safu kadhaa za sofa za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa utaratibu, viti vina mitindo ya kisasa na mifumo ya vitambaa vyenye rangi mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye sofa moja akirekebisha au kupangilia mito.

Thamani ya nyumbani aina ya sofa lililowekwa nje ya duka, Sofa hili limetengenezwa kwa kitambaa cha kijivu, sofa limepambwa kwa mito miwili yenye muundo wa kuchora, nyuma yake kuna jengo lenye kuta za bati na mbao, na thamani nyingine kama viti na meza zinazoonekana pembeni.

Duka la samani limepambwa kwa mpangilio wa kuvutia kuna viti, meza na mapambo mbalimbali. Sofa za rangi ya manjano na kijivu zimewekwa mbele zikiwa na mapambo ya rangi na miundo ya kuvutia, kuna meza ndogo na viti vingine na taa ziko juu ya dari.

Eneo la mgahawa ndani ya hoteli, ambapo mwanaume mmoja anaonekana akizungumza na wahudumu waliopo sehemu ya maandalizi ya chakula, yaani jiko la kusubiri. Meza za chakula zimepangwa kwa ustaadi, zikiwa tayari kwa wageni na mazingira yako katika mpangilio wa kisasa.

Eneo la hoteli. Eneo la mapokezi lina kaunta ya mbao ya mviringo lenye nembo ya hoteli upande wa mbele. Ukuta wa nyuma umepambwa and saa kadhaa zinazoonyesha majira ya miji tofauti duniani, ramani ya dunia na ubao wa matangazo.

Hoteli yenye muonekano wa kisasa imejengwa kwa usanifu wa kuvutia unaoendana na viwango vya juu vya huduma na starehe, ndani ni pa safi, miundombinu imejaa ubunifu na mazingira yanavutia wageni mara kwa mara.

Sehemu ya kula ndani ya hoteli ambapo watu wameketi mezani wakifurahia chakula, baadhi yao wanazungumza wengine wanakula, na kuna wahudumu wa hoteli wanaopita wakihudumia wateja kwa ustadi.

Eneo la mapokezi la hoteli, likionyesha kaunta ambapo watu watatu wamesimama wakihudumiwa. Ukuta wa nyuma umepambwa na picha kubwa ya mandhari ya asili yenye ndege na maji, ikiashiria mazingira ya utulivu na urafiki kwa wageni.

Eneo kubwa la kusubiri la hoteli ya kisasa. Kuna masofa yaliyopangwa kwa ustadi kuzunguka meza mbalimbali, huku taa laini za dari zikitoa mwangaza wa kupendeza unaoleta utulivu.

Duka la kawaida lenye mandhari ya kupendeza, likionyesha bidhaa mbalimbali zinazotumika kwenye uandaaji wa vyakula. Duka ni safi na lina mwanga mzuri, likitengeneza mazingira mazuri kwa wanunuzi. Bidhaa hizo ni kama vile matango na kabichi.

Meza imetandikwa kwa kitambaa cha samawati, imejaa rundo la matunda mbalimbali kama vile; ndizi na maembe na nanasi. Wanunuzi wanachangamana na wauzaji. Duka hili la mtaa liko mahali pa mazungumzo, biashara na kuna urafiki.

Mazingira ya sokoni ambapo mwanamke mmoja anauza karoti na ndizi mbichi zilizo pangwa vizuri juu ya meza yake ya biashara. Karoti zenye rangi ya chungwa angavu zimewekwa vizuri, huku ndizi zikiwa zimepangwa kwa makundi kulingana na ukubwa na aina.

Kwenye genge la kando ya barabara lenye shughuli nyingi, watu kadhaa wamekusanyika kununua matunda na mbogamboga, muuzaji anawasikiliza wateja hao na kuwahudumia kwenye genge hilo kuna bidhaa kama matikiti na ndizi.

Genge la mbogamboga lenye bidhaa kama; Nyanya, Ndizi na hoho zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, Mwanamke muuzaji amevaa sweta la njano anapanga bidhaa zake kwa uangalifu, anahakikisha kuwa zinawavutia wateja, mazingira ya genge ni safi na ya kirafiki.

Soko la kisasa la nguo na vifaa vya mitindo, watu kadhaa wanatembea na kufanya manunuzi. Soko limo ndani kuna sakafu ya matofali, na taa nyingi zinazofanya eneo kuonekana angavu.

Soko la bidhaa za nyumbani, ambapo watu kadhaa wamekusanyika kwenye meza zilizojaa vifaa vya jikoni, kama vile mashine ya kukata mboga na vyombo vingine vya kupikia. Wachuuzi wanaonyesha jinsi vifaa hivyo vinavyofanya kazi, wakizungumza na wateja waliokusanyika kutazama.

Soko la maonyesho ya kitamaduni ambapo wageni wa kimataifa wanaonekana wakinunua na kuvutiwa na kazi za mikono ya kisanaa, bidhaa hizo zinaweza kuwa vinyago vikapu mapambo ya shanga nguo za mitamaduni au vitu vya sanaa vilivyotengenezwa kwa ustadi wa kipekee.

Mandhari ya soko ambapo muuzaji mwanauma amepanga vitunguu kwenye sado mbalimbali za ukubwa tofauti, kuna sadi kubwa na sado ndogo. Vitunguu hivyo ni vitunguu maji, vimepangwa kwa ustadi ili kuvutia wateja.

Mandhari ya soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za chakula, zikiwa zimepangwa kwa vikapu na magunia. Miongoni mwa bidhaa zinazoonekana ni nyanya zilizoiva vizuri, hoho za kijani na nyekundu, viazi na maharage, nafaka na mbegu zingine za asili.

Wafanyabiashara wameketi chini ya hema, wakiwa wamepanga bidhaa zao za kilimo, kama; nyanya, vitunguu na kabichi ndani ya vikapu na masunduku makubwa, mazao hayo yamewekwa kwa mpangilio unaovutia, yakionyesha wingi na ubora wa mavuno yanayouzwa sokoni.

Soko la wazi likiwa na shughuli nyingi za biashara, wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye meza na magunia. Kuna matunda kama ndizi, matango na nyanya, mbogamboga, nafaka kama mchele na bidhaa nyingine za chakula.

Mlango wa kijani wenye nembo ya "M PESA" unasimama katikati ya duka dogo, ukitangaza huduma za kifedha kwa wakazi wa mtaa. Bango la juu linaonyesha jina la biashara, na namba za usajili ikisisitiza uhalali wa huduma. Karatasi ya mkono iliyoandikwa kwa kalamu, inatangaza ofa maalumu.

Humuma ya fedha ya kisasa ikifanyika kwa kutumia mashine ya malipo ya kielektroniki. Mtu ameshika mashine, huku mwingine akielekeza kadi yake karibu na mshine hiyo, ili kufanya malipo ya shilingi elfu sitini na mbili.

Huduma za kifedha kwa njia ya simu, mabango ya M-Pesa na mabango ya huduma za benki yamewekwa kwenye vibanda vya biashara vilivyo kando ya barabara vikitangaza huduma za kutuma na kupokea pesa, kuongeza salio na kufanya malipo ya bidhaa au huduma

Huduma ya kifedha kupitia simu ya mkononi, kwa kutumia "M-Pesa". Mtu anashika simu ya mkononi na anaonekana kuchagua huduma kwenye "M-Pesa", kama vile kutoa pesa au kufanya malipo.

Eneo la jumba linaloangukia kwenye kategori ya mali isiyohamishika au ardhi na majengo. Kuna samani za kisasa kama sofa, meza za mbao na viti vya kukalia, kuna dari la kioo. Kuta zimepambwa kwa kupakwa rangi safi na rembo, kuna mlango mkubwa wa vioo, unaounganisha sehemu ya ndani na ya nje.

Duka linalouza bidhaa za mitindo kama vile mikoba na viatu. Mikoba ya aina mbalimbali imetundikwa ukutani kwa mpangilio wa kuvutia ikiwa na rangi tofauti kama nyeusi, kahawia na kijivu chini ya mikoba kuna viatu vya kike na vya kiume.

Majengo ya maduka yenye rafu za chuma, zilizopangwa kwa safu ndani ya duka hilo, zina mikoba ya rangi mbalimbali kama nyeusi na zambarau. Pembeni kuna koti la kijani, lililoning’ning’inizwa kwenye rafu ya mbao, ikionyesha bidhaa za mavazi, inayouzwa ndani ya jengo hilo.

Duka ndani ya jengo la biashara kubwa, ambapo mavazi na viatu vya watoto wa kike, vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia mavazi hayo ni kama magauni na kuna viatu vilivyopangwa kwenye rafu kwa ajili ya maonyesho.

Duka la kisasa la nguo za kiume, lenye mashati yaliyofungashwa kwa plastiki ya kung'aa. Mashati hayo yamepangwa kwa umakini kwenye rafu za mbao, kila moja likionyesha muundo tofauti koti ya mistari myembemba, rangi ya kijivu, nyeupe, na samawati.

Duka la kisasa la samani na mapambo ya wanawake hasa mikoba ya kifahali inayofaa kwa sherehe au matumizi ya kila siku kwa wanawake wanaopenda mitindo. Kuna mkoba mweusi na mkoba wakijivu, vioo vya pembeni vimepambwa kwa saa za mkononi, hereni na mapambo ya mikononi.

Mgahawa wa kisasa wenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri juu ya sakafu ya marumaru, katika upande wa nyuma kuna kizuizi cha mbao chenye vioo vya glasi kinachotenganisha sehemu ya wateja na eneo lingine

Ndani ya jumba la ununuzi kuna sehemu ya mavazi iliyojaa shuhuli ikiwa na mabango makubwa mekundu yaliyoandikwa punguzo la asilimia hamthini na tano kwenye mashati na tisheti suruali zimepangwa vizuri na zimeninginizwa na zina rangi mbalimbali kwaajili ya kuvutia wateja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa la mavazi hasa watoto wadogo wakike wenye umri kati ya mwaka mmoja hadi miaka saba kuna nguo mbalimbali kama mashati, gauni, kaputula na suruali za kubana.

Duka kubwa la kisasa linalouza nguo mbalimbali. Nguo hizo zimepangwa vizuri, na kwa uweredi mkubwa. Kuna nguo zingine zimekunjwa, na zimewekwa juu ya meza, kwa ajili ya mteja kuziona. Kuna vioo ambavyo humfanya mtu aweze kujiona alivyopendeza, kwa ajili ya nguo aliyoichagua.

Ndani ya duka la viatu kuna aina mbalimbali za viatu zilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, rafu hii inaonyesha viatu tofauti ikiwa ni pamoja na viatu vya michezo, viatu rasmi na viatu virefu.

Duka la kisasa lenye safu ambayo ina viatu vilivyopangwa tofauti tofauti, vilivyopangwa kwa namna inayovutia, viatu hivyo vina rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, nyeusi na nyeupe. Hali hiyo humvutia mteja kutoa ela yake.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa kwa ajili ya wanawake na wanaume, sehemu ya mbele ni bidhaa za wanawake kama vile mafuta ya ngozi, ndala na bidhaa nyingine za mwili zinazotumika kupendezesha mwili.

kando ya njia kwenye duka kubwa la kisasa rafu zimejaa vifungashio vya makaronia, pamoja na bidhaa nyingine mbalimbali za chakula, rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha chapa kwenye pakiti ya hizo bidhaa .

Duka kubwa la kisasa lenye rafu ndefu za chafu, zilizojaa pakiti za tambi za aina ya mbalimbali; zikiwa na rangi angavu na picha za tambi zilizoandaliwa pamoja na mayai au mboga.

Duka kubwa la kisasa la viatu, lenye makundi ya viatu kama vile ndala, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za wazi, kila jozi imeonyeshwa kwa uangalifu, ikiwa na bei na lebo zilizowazi zinazoonyesha saizi, rangi na chapa.

Ndani ya duka la kisasa, mtu mmoja anatembea polepole kando ya rafu zilizojaa chupa mbalimbali za vinywaji za pombe au vileo, rafu hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na aina tofautitofauti za vinywaji, ikiwepo pamoja na mvinyo.

Eneo la bidhaa ndani ya duka kubwa la kisasa, ambapo mkono wa mtu umeinua chupa ya mayonesi kutoka kwenye rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sukari na bidhaa za kusindikwa mpangilio wa bidhaa ni wa kuvutia.

Ndani ya duka la kisasa. Sehemu ya juisi imejaa mwanga mwingi na ni safi kupita kiasi. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na aina mbalimbali za juisi zilizopakiwa, zikiwa kwenye chupa na nyingine kwenye pakiti.

Duka kubwa la kisasa lenye rafu za chuma zilizojaa sabuni za kuogea vifungashio vya dawa za kusafishia nguo na bidhaa nyingine za usafi wa nyumbani. Bidhaa hizo zimepangwa kwa usafi na kwa ajili ya kuvutia wateja.